Hii ni timu ya madaktari na wauguzi wakiwa katika chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi maalum ya rangi ya kijani kibichi na samawati pamoja na barakoa na kofia. Wamezunguka mgonjwa aliyelazwa ingawa haonekani wazi.

Muuguzi aliyevaa sare ya waridi na barakoa ya samawati anamsaidia mgonjwa aliyeketi kwa kumpa chanjo kwenye mkono wake. Mteja huyo anafaa shati la kijani na barakoa nyeupe akionekana mtulivu wakati wa zoezi hilo.

Kundi hili la wahudumu wa afya linaonekana likijumuika ndani ya kituo cha afya au hospitali wakiwa wamevalia sare za hospitali na barakoa kwa ulinzi wa kiafya. Wamezunguka toroli ya matibabu iliyojaa madawa na vifaa vya tiba, ikionyesha maandalizi ya huduma za matibabu.

Watu watatu na mtoto mmoja wamekaa kwenye meza nje katika mazingira yanayoashiria huduma za jamii au kituo cha afya. Mwanamke aliyembeba mtoto mgongoni, amevaa kitambaa cha kichwa na barakoa, huku mtoto akiwa amefungwa kwa kitambaa mgongoni.

Eneo linaonyesha huduma za afya au zoezi la chanjo likiendelea likiwa na watu kadhaa wakiwemo watoa huduma na wahudumiwa. Mwanamke moja aliyevaa miwani na barakoa anaonekana akimchoma mtu sindano.

Mtu amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa anapatiwa matibabu na mfanyikazi wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga .Mfanyikazi amevaa suti nyeupe iliyofunika mwili mzima, Kofia, barakoa na glavu nyeupe. Anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyelala chali, na vifaa vya kimatibabu vimeunganishwa kwake.

Watu wawili wakiwa ndani ya chumba chenye mandhari ya maabara, mmoja akiwa ameketi mezani akipitia karatasi na nyaraka kwa makini. Huku mwingine akiwa amesimama karibu na dirisha, akipanga au akichukua kitu kwenye rafu.

Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa ambaye anaonekana kuwa mfanyukazi wa afya anatoa chanjo kwa mwanamke mzee aliyeketi kwenye kiti cha plastiki cha buluu. Mwanamke mzee amevaa vazi refu yenye rangi nyeusi na mchoro ya njano ,huku mfanyikazi wa afya akiwa amesimama amevaa t-shirt nyeupe na sketi nyeusi.

Kundi la madaktari na wauguzi wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji wote wamevaa mavazi rasmi ya rangi ya samawati na zambarau. Pamoja na kofia na barakoa kwa usafi na kinga. Wamesimama karibu na meza ya upasuaji.

Mchoro huu wa elimu ya afya unawasilisha vidokezo vitatu muhimu vya kuzuia malaria kwa njia rahisi na inayoeleweka. Kushoto, mkono wa mtu ukichanjwa unaonyesha umuhimu wa kupata chanjo kabla ya kusafiri kuingia maeneo yenye hatari ya malaria.

Haya ni maeneo ambayo hayapati maji kwa kutosha. Hawa ni watu wamekusanyika ikionekana kana kwamba wanatafuta huduma za afya. Mwanamke mmoja ameketi chini akiwa amevalia barakoa huku ameshika daftari mikononi mwake.

Wanawake wawili wamesimama mbele ya gari ambalo ni kliniki lenye maandishi makubwa. Chini ya maandishi hayo, Kuna kauli mbio pamoja na nebo inayoonyesha watu wakishikana mikono. Mwanamke wa kulia amevaa shati jeupe.

Hii ni kliniki ya rununu ambayo imeegeshwa juu udongo katika eneo linaloonekana kuwa la vijijini. Watu kadhaa hasa wanawake waliovaa mavazi ya rangi angavu na watoto wamesimama karibu na mlango gari hilo. Wakisubiri au wakipokea huduma ya afya.

Kundi kubwa la watu limekusanyika katika tukioo wa hadhara. Wengi wao wakiwa wamevaa sare ya bluu zenye mistari ya kijani kibichi au njano. Katikati mwanaume aliyevaa suti ya samawati anashikana mikono na mwanamke aliyevalia sare, ishara ya mshikamano au pongezi.

Kliniki ya simu nyeupe imeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ikiwa imeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic , pamoja na nembo ya Beyond Zero na picha ya mama na mtoto. Upande wa kushoto, bendera ya nyeupe imesimama wima huku ngazi nyeusi zikiwa zimepachikwa nyuma ya kliniki kwa ajili ya kuingia ndani.

Sehemu ya kliniki imeunganishwa na gari jeupe lililoandikwa kwa maandishi makubwa pembeni likiwa limevuta trela kubwa nyeupe yenye maandishi ya samawati. Trela lina madirisha mawili na nembo ya Amref Health Africa.

Gari jeupe kubwa limeandikwa We Beyond Zero Mobile clinic likiwa lime egeshwa sehemu ya wazi. Watu wa rika tofauti wamesimama karibu wengine wakizungumza, wengine wameketi ardhini. Watoto na wakubwa wanaonekana wakisubiri huduma.

Gari kubwa jeupe, limebadilishwa kuwa kliniki ya simu, likiwa na maandishi beyond zero na sehemu ya neno mobile clinic . Pembeni lina madirisha na msalaba wa samawati unao asheria huduma ya afya. Watu watatu wanaonekana, wawili wameketi kwenye meza ndogo nyeupe wakizungumza na kuhudumia mtu mmoja aliyeketi mbele yao kwenye kiti.

Kliniki ya simu, imeegeshwa kwenye eneo la wazi, lenye udongo mwekundu. Gari hili lina rangi ya samawati na nyeupe, na limeandikwa Mobile Clinic, kwa herufi kubwa pembeni. Nembo ya amref health africa, na ya serikali, inaonekana upande wake.

Hili ni bango kubwa ambalo limesimama kwenye ardhi kavu isiyo na nyasi likiwa na ujumbe wa kiafya. Chini ya maandishi kuna nembo za mashirika mbalimbali na wizara ya afya ya Kenya pamoja na alama za kaunti za Kajiado na Narok.

Gari jeupe kubwa lililobadilishwa kuwa kliniki ya simu limeegeshwa kwenye eneo la wazi, likiwa limeandikwa Beyond Zero mobile clinic, kwa maandishi makubwa meusi na ya samawati. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari hilo baadhi yao wakiingia ndani kupokea huduma huku wengine wakisubiri. Karibu na gari kuna mahema meupe yaliyoaandaliwa kwa ajili ya huduma zaidi au mapokezi.

Kliniki ya simu, imeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi, ikiwa ndani ya lori jeupe lililoandikwa kwa maandishi mekundu Beyond zero mobile clinic pamoja na nembo ya msalaba ya samawati. Karibu na lori, kuna mahema meupe yaliyosimamishwa.

Mbele ya mandharinyuma ya samawati iliyokoza. Meno mawili meupe na yenye kung'aa yanaonekana yamesimama wima. Jino la mbele liko wazi bila kitu uku jino la pili likiwa limeguswa na kioo kidogo cha daktari wa meno.

Kinywa cha mtoto kimefunguliwa na kushikiliwa na mikono miwili yenye glavu nyeupe, kikionyesha meno ya chini. Ya mbele yana rangi zisizo sawa, mengine yameharibika au yana madoa ya kahawia, na fizi zilizo karibu zinaonekana kuvimba.

Uso wa mwanamke unaangaziwa kwa karibu huku akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno akitabasamu kwa upole na kuonyesha meno yake meupe. Daktari wa meno aliyevaa glavu za bluu anashika vifaa viwili maalum vya uchuguzi wa meno na kuzitumia kuchuguza sehemu za ndani za kinywa cha mwanamke huyo.

Sehemu ya uso na mabega ya mwanamke inaonekana. Anatabasamu akionyessha meno meupe na safi. Nywele zake ndefu na nyeusi zimeshuka hadi ma mabegani. Ana ngozi laini inayong'aa kwa mwangaza wa picha.

Sehemu ya uso wa mtu inaonekana hasa mdomo na tabasamu lenye mvuto. Ngozi ina rangi ya udongo iking'aa kwa mwanga wa asili. Meno ni meupe na yamepangwa kwa usawa ikionyesha afya nzuri ya kinywa. Mdomo umepakwa rangi ikilikangana na rangi ya ngozi na kuleta mwonekano wa kupendeza.

Kinywa kimefunguliwa kabisa labda kwa msaada wa kifaa cha daktari wa meno na ndani yake meno ya mbele na ya pembeni yanaonekana yakiwa yamesagwa hadi kuwa na umbo dogo kama vijisiki. Uso wa meno umewekwa sawa kwa urefu na nafasi sawa kuonyesha maandalizi ya matibabu.

Meno ya juu yanaonekana yakipakwa dutu kwa brashi ndogo. Ni meupe na safi na brashi ina mpini ya rangi ya samawati na bristo za manjano na nyeupe. Dutu inayopakwa inaonekana kuwa ya uwazi au nyeupe ambayo inaweza kuwa Fluoride, Vanish au dawa nyingine ya kulinda meno.

Mswaki wenye mpini wa buluu na bristals nyeupe umelazwa upande wa kushoto wa uso mweupe. Pembeni yake likiwa kioo kidogo cha meno chenye mpini mwembamba wa metali. Juu ya kioo hicho kuna vifaa vya meno vya metali, kimoja chenye ncha iliyopinda na kingine chenye ncha na nyembamba.

Mdomo wa mtu uko wazi. Meno ya juu yanaonekana meupe na yamepangwa vizuri. Fizi zina rangi ya waridi kuashiria afya nzuri ya kinywa. Brashi ndogo ya kijani kibichi inashika jino moja ikiashiria usafishaji au matibabu.

Meno ya mbele ya mtu yamepigwa picha kwa karibu yakionyesha jino la mbele lililopasuka sehemu ya juu. Meno mengine pia yanaonekana kuwa na kingo zilizochakaa, baadhi zikionyesha dalili ya kutu au mmonyoko. Ufizi juu ya meno unaonekana ukiwa na rangi ya kawaida.

Meno ta mtu yanaonyeshwa katika picaha ya kulinganisha kabla na baada ya kusafisha. Upande wa kushoto meno yanaonekana na rangi ya manjano pamoja na madoa madogo. Upande wa kulia, meno yamefunikwa na dawa ya rangi ya samawati ambayo huenda ni sehemu ya mchakato wa kusafisha au kung'arisha.

Mdomo wa mtu unaonekana ukitafuna kijiti cha kusugulia meno maarufu kama mswaki. Kijiti kimeingizwa sehemu ya juu wa mdomo na meno ya juu yanaonekana yakitafuna kwa umakini. Mkono wa mtu huyo unaoshikilia mswaki kwa udhabiti.

Vifaa vya chuma, vimepangwa vizuri, vikiwemo vioo vidogo vya meno, pini nyebamba na kibanio. Pembeni kuna kifaa cheupe, chenye ncha kinachoonekana kama mashine ya kusafisha au kuchimbia meno.

Mfano mkubwa wa jino jeupe imesimama wima upande wa kulia wa picha likiwa na mwonekano safi na laini unaoshiria afya bora ya meno. Chini karibu na jino hilo kuna kioo kidogo cha meno kinachotumiwa na madaktari kuchunguza ndani ya kinywa.

Vifaa vya daktari wa meno, vimepangwa juu ya sinia ya chuma inayong'aa. Ikionyesha usafi na utayari kwa matumizi. Kushoto Kuna mswaki mweupe. Katikati na upande wa kulia Kuna zana za meno zilizo na miiisho mirefu na mikali.

Mwanamke anatabasamu kwa upana, huku kinywa chake kikiwa wazi. Daktari wa meno ambaye amevaa glavu za rangi ya samawati na koti jeupe, anatumia kifaa cha chuma kuchunguza kinywa cha mgonjwa huyo.

Kundi la watu wanne, wamevaa mavazi ya kuzimia moto na kofia ngumu za rangi ya samawati, nyekundu na njano. Wote wana vifaa vya kupumulia, vinavyofunika nyuso zao. Wamesimama karibu na container la kijani kibichi, lenye moshi unaotoka ndani.

Maji ya rangi ya kahawia yamejaa eneo lote yakiwa yamechanganyika na tope na kuashiria mafuriko makubwa, watu kadhaa wamesimama karibu na kingo za maji, huku wengine wakiwa ndani ya maji wakijaribu kuokoa vitu au kufanya usaidizi.

Watu wengi wamekusanyika kwenye eneo ambalo linaonekana limeadhirika na changa. Watu watatu waliovalia sare za nyekundu wanaonekana wakisaidia. Mmoja ambaye amevalia sare ya kijani anaonekana kupiga picha.

Hii ni ambulansi imepakwa rangi nyeupe na nyekundu. Ina ishara ya msalaba. Madirisha yake ni ya kioo. Juu ya gari hili kuna king'ora.

Kikundi cha watu wamekusanyika katika eneo la wazi lenye ardhi kavu na lisilo na majani mengi. Iinaonekana kua sehemu ya kijiji. Mbele kabisa mwanamke mmoja anatabasamu kwa furaha akiwa amevaa shale lenye mistari ya nyekundu, nyeusi na njano pamoja na shanga nyingi shingoni mwake. Mazingira ya eneo hilo yanaonekana kua makame.

Gari la wagonjwa la Saint John Ambulance lenye rangi nyeupe na mistari ya kijani na manjano limeegeshwa kwenye eneo la nyasi lenye mandhari ya wazi karibu na majengo na miti. Taa za dharura juu ya gari hilo zimewashwa na mlango wa mbele upande wa abira uko wazi.

Wanawake watatu wamevalia fulana za chungwa juu ya nguo zao, wakitembea kwa pamoja kwa mtazamo wa nyuma, wakielekea kwenye eneo lililojaa matope na maji yaliyotuama. Fulana zao za chungwa zinaeza kuashiria ushiriki wao katika shughuli za misaada au uokoaji.

Mzimamoto mmoja amesimama katikati ya magari matatu ya zimamoto. Amevaa kofia ngumu ya manjano, suti ya kujikinga ya rangi ya beige yenye mikanda ya njano inayoakisi mwanga na buti nyeusi. Anashikilia kifaa kwa mkono wa kushoto.

Wanaume kadhaa wamesimama karibu na lori jeupe lililotundikwa bango lenye maandishi makubwa pamoja na nebo, huku wakiwa wamezugukwa na mifuko ya misaada ya chakula iliyopangwa kwa mikebe.

Kinyunyizi cha sabuni kilicho na kimiminika cha samawati kimewekwa juu ya uso tambarare pembeni mwa barakoa, zikionekana kama vifaa vya kujikinga. Mandhari nyuma kuna majani ya kijani yaliyofifia yakionyesha kuwa picha imepigwa katika mazingira ya nje.

Matunda yenye rangi angavu kama strawberry zabibu, papai na kiwi yamepwangwa kwa mtiririko mzuri juu ya uso wa giza; yakizungukwa na machungwa tufaha na matunda mengine. Kando yake kuna mboga zenye kijani kibichi.

Eneo la msitu limekatwa miti kwa wingi na mbele kuna barabara ya udongo yenye vumbi na alama za magurudumu ya magari zikionyesha shughuli za hivi karibuni. Kushoto miti mirefu bado imesalia kusimama pamoja na miche michanga.

Mkono wa mtu umeishikilia karatasi nyeupe ya choo, ambayo inaonekana kuwa mpya haijatumiwa. Mkono huo ni wa mtu mzima na una rangi ya ngozi ya wastani. Asili ya picha inaonyesha sakafu ya mbao yenye rangi ya kahawia ikionyesha mazingira ya ndani.

Bakuli mbalimbali za mbao na udongo, zimepangwa kwa mzunguko juu ya kitambaa chenye muundo wa kitani. Kila moja ikiwa na aina tofauti za nafaka. Kuna kunde nyeusi, kunde nyekunde, dengu za kijani, jegele za kijani, jegele nyeupe, zikiwa zimetenganishwa kwa rangi lao.

Mikono ya mtu mweusi inaonekana ikinawa kwenye sinki safi la bafuni. Mkono wa kulia unashikilia chupa ya sabuni ya maji akimiminia kiasi kwenye kiganja cha mkono wa kushoto. Chupa hio ina umbo la kawaida na inaonekana kuwa ya plastiki.

Mandhari inaonyesha eneo lililokumbwa na ukataji mkubwa wa miti, sehemu ya mbele imejaa visiki vya miti mikubwa iliyokatwa. Ardhi ikiwa imekauka na haina uoto. Katikati kuna mkondo mwembamba wa maji unaopita taratibu ukizungukwa na mabaki ya mizizi.

Lori kubwa la kijani limeegeshwa barabarani katika eneo lenye makaazi yenye mabati likiwa limezungukwa na rundo la mifuko ya taka, yenye rangi ya buluu na nyeusi, tayari kupakiwa. Juu ya lori, wanaume wawili wamepanda wakishugulikia taka kwa mikono.

Nyumba ndogo imeharibika vibaya ikiwa imeinama na sehemu yake kuu ikiwa imeanguka au kuhama kutoka kwenye msingi. Kuta zimepasuka, paa limeharibika na mazingira yanayoizunguka, yamejaa vifusi na uchafu.

Eneo hili limejaa taka nyingi sana, hasaa plastiki zilizotapakaa kila upande wa ardhi. Kuna mrundo wa mifuko na chupa zilizosambaa, zikionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Miti michache iliyobaki imenyauka na haina majani kabisa.

Eneo kubwa la msitu, limeharibiwa kutokana na ukataji miti. Na visiki vinaonekana vimesalia ardhini. Mabaki ya matawi na vipande vya mbao, vimetapakaa kila mahali, yakionesha kazi nzito ya kukata miti iliyofanyika.

Chumba kilicho na vitanda viwili vya wagonjwa, kimepangwa kwa utaratibu ndani ya kituo cha afya au hospitali. Kila kitanda kina vifaa vya msingi kimojawapo k ikiwa ni skrini ya kufuatilia hali ya mgonjwa. Kabati ya rangi ya samawati na nyeupe imewekwa karibu na kimoja cha kitanda, ikionekana kuhifadhi vifaa vya tiba.

Hii ni sehemu ya ndani la jengo, inayoonekana kuwa ofisi au eneo la mapokezi, ina watu kadhaa waliokaa kwenye viti, na wengine wakiwa wamesimama au wanatembea, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa, sakafu imetandikwa kwa vigae vya beigi, huku nguzo za manjano, zikiunga mkono, dari nyeupe.

Jokofu mbili za zamani na zenye kutu nyingi zimesimama ndani ya chumba chenye mwangaza hafifu kinacho onekana kama mahabara au hifadhi ya vifaa vya kazi. Jokofu ya mbele ina sehemu mbili na imefunikwa na kutu ya kahawia juu ya uso wake mweupe.

Jengo la hospitali linaonekana likiwa na bango kubwa, lililobandikwa juu ya mlango mkuu, ikiashiria kuwa hii ni sehemu ya dharura ya matibabu. Mbele ya jengo, gari jeupe la wagonjwa, aina ya Nissan, limepakiwa.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara, labda daktari au mtaalamu, anachungulia ndani ya jokofu kubwa ya chuma yenye sticker nyekundu iliyoandikwa biohazard . Ikionyesha kuwa kuna vifaa hatari vya Kibiolojia ndani.

Mlango wa chumba wenye maandishi ya samawati na nambari iliyopachikwa, unaonekana umefunguliwa kidogo, ukitoa mwanya wa kuangalia ndani. Sakafu ina vigae na mazingira yanaonyesha sehemu tulivu ya kituo cha afya inayotumika kwa tiba.

Hiki ni kiti cha magurudumu ambacho ni kipya. Kina fremu ya chuma inayong'aa na sehemu za kukalia na mgongo zimetengenezwa na kitambaa cheusi. Mahali pa kuekea mikono kwa pande zote mbili zimefunikwa na plastiki.

Chumba kimeandaliwa kwa matumizi ya kimatibabu kikiwa na kitanda cha chuma iliyo na godoro jeusi juu yake ambapo sehemu ya juu imeinuliwa kwa ajili ya kuweka mgonjwa kwa mkao maalumu. Pembeni ya kitanda kuna ngazi ndogo yenye hatua mbili za rangi nyeusi na fremu ya chuma inayosaidia mgonjwa kupanda juu ya kitanda.

Eneo hili linaonyesha mazingira ya kazi yenye mpangilio mzuri huenda katika maabara au kituo cha afya. Rafu imepangwa kwa masanduku madogo ya rangi tofauti kila mmoja likionekana kuwa na vifaa au bidhaa za matumizi maalum labda dawa, vitandanishi au vifaa vya kupima.

Kifaa cha kutembelea chenye fremu ya chuma maarufu kama walker kimesimama kando ya ukuta wa rangi ya samawati hafifu. Kina vishikio vyeusi vinavyotoa mtego imara kwa mtumiaji na rangi ya fedha ya fremu yake inaangaza kidogo kutokana na mwanga wa dari.

Chupa kubwa nyeupe yenye mpini imejaa kimiminika na juu yake kuna lebo yenye maandishi makubwa mekundu. Chini yake kuna maelezo kuwa ina kemikali yenye asilimia arobaini na matumizi yake ni kuhifadhi sampuli za tishu, kazi za maabara na kwa mifugo.

Hiki ni kifaa cha kupimia shinikizo la damu cha kieletroniki. Kimewekwa juu ya meza ya mbao yenye rangi ya kahawia nyepesi. Kina mwili mweupe, skrini ya dijitali inayoonyesha vipimo na kitufe kikubwa.

Hii ni mashine ya Ultra-sound yenye skrini, kibodi na vifaa vingine vinavyotumika kufanya uchunguzi. Upande wa kulia, kuna kitanda mabacho kimefunikwa na kitambaa cheusi. Kiti cha mbao na ndoo nyekundu zipo karibu na mashine.

Ndani ya chumba kinachoonekana kuwa maabara au eneo la kazi ya kushughulikia sampuli ndogo. Draw imefunguliwa ndani ya ukuta ikifichua tray nyeupe iliyojaa vitu vidogo vyeupe vilivyopangwa kwa mpangilio.

Mfanyikazi wa afya ameketi mezani, amevaa koti jeupe na anaandika kwa makini, kwenye karatasi mbele yake, juu ya meza, kuna vitabu na nyaraka mbalimbali, zikiwemo, karatasi za samawati na nyeupe, kitabu kikubwa cha manjano kimeandikwa Presumptive TB Register , kikimaanishi rejista ya watu wanaoshukiwa kuwa na kifua kikuu.

Mtu ameonyesha umakini mkubwa huku akishika sindano mbili moja ikiwa imejaa dawa ya maji na nyingine ikiwa na sindano tupu aki andaa kuchanganya dawa hizo. Mikononi mwake kuna glavu za matibabu na karibu naye kuna chombo cha plastiki cha kijani kibichi kilicho jaa vifaa mbali mbali vya matibabu.

Mfumo wa utoaji damu unonekana kwa karibu ukionyesha mirija miwili ya plastiki ya rangi nyekundu inayopitisha damu kutoka kwenye mifuko ya damu iliyonin'i izwa juu ya stedi ya chuma. Mifuko hiyo haionekani vizuri juu lakini mirija inaonyesha kuwa tamu inashuka kwa nguvu kupitia chombo kidogo cha silinda.

Chumba cha kliniki kimepambwa kwa chart mbili za kupima macho zilizowekwa kwenye fremu ya dirisha na zikiwa na mwanga kutoka nyuma. Chart ya kushoto ni ndefu ina herufi kubwa juu hadi ndogo chini pamoja na alama maalum.

Mitungi minne ya gesi imesimama kwenye sakafu yenye vigae vya rangi ya kahawia; yakiwa na ukubwa tofauti, kuanzia mkubwa kushoto hadi mdogo kulia. Mwili wa mitungi yote ni ya kijani kibichi na sehemu za juu zimepakwa rangi nyeupe.

Chumba cha matibabu ya meno kinaonekana kikiwa safi na kimepangwa vizuri. Katikati kuna kiti cha kijani kibichi kikiwa na vifaa vyake vya matibabu. Kushoto daktari wa meno amevaa kofia ya kijani na sare za samawati.

Mgonjwa huyu amelala kwa utulivu, mikono yake ikiwa pembeni huku akifanyiwa matibabu ya kimwili au masaji ya kitaalamu. Mtaalamu wa masaji ameinama kwa umakini akitumia mikono yake kwa ustadi kuleta nafuu au kupunguza mkazo wa misuli.

Bango linaonyesha ujumbe wa kuelimisha kuhusu afya ya akili ikilenga hasa madhara ya mkazo. Juu kabisa kuna nebo pamoja na utepe wa kijani unaojulikana kimataifa kama ishara ya kuhamasisha kuhusu afya ya akili.

Hili ni bango linalohamasisha kuhusu afya ya akili. Bango lina kichwa kinachosema mental health yaani afya ya akili na linaonyesha mwanaume ambaye anaonekana kuwa na mawazo mengi au huzuni.

Hili ni bango la uhamasishaji kuhusu siku ya afya ya akili duniani. Kwa upande wa kushoto kuna picha ya mwanamke, huenda ni mkenya mwenye nywele nyeusi zilizosokotwa akiwa ameketi katika pozi ya kutafakari. Macho yake yamefumbwa .Nyuma yake kuna muundo wa kijiometri wa rangi ya kijani na bluu.

Mtu amefungwa minyororo kwenye miguu yake akiwa amevaa suruali yenye mistari ya rangi nyekundu na nyeupe pamoja na viatu vya wazi vya rangi ya samawati. Mminyororo inaonekana kuwa mizito na imefungwa kwa kufuli.

Kisanduku na chupa ya dawa Dexazone, vinaonyesha kuwa ni bidhaa ya dawa inayotumika kutibu hali za uchochezi. Kina rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu na jina Dexazone, limeandikwa kwa herufi kubwa juu kabisa.

Hii ni pakiti ya dawa inayoitwa Panadol Advance. Ina muundo wa rangi ya samawati na maandishi meupe. Jina Panadol Advance, limeandikwa kwa herufi kubwa na chini yake kuna maneno pain and fever . Alama ya tiki inaonyesha kuwa dawa hii inafyonzwa haraka na ni rahisi kwa tumbo.

Hii ni chupa ya dawa yenye rangi ya kahawia na kofia nyeusi lebo yake ina mchanganyiko wa rangi nyekundu na machungwa. Juu ya lebo kuna maandishi makubwa ya herufi nyeusi. Kuna maelezo madogo zaidi yanayoonyesha viwango vya virutubisho.

Sanduku la dawa, lina rangi ya samawati, nyeupe na nyekundu, limeandikwa mililita mia moja juu yake, likifuatiwa na maandishi ya jina ya dawa, iliyo andikwa kwa herufi kubwa. Chini kuna jina na maelekezo kuwa ni dawa ya sindano ya dozi moja, kwa matumizi ya binadamu pekee yake.

Hiki ni kisanduku cha dawa chenye rangi ya machungwa na nyeupe kinachosimama wima kikiwa kimefungwa tayari kuuzwa. Juu kuna nembo ya HealthAid na maandishi makubwa yaliyopangwa kwa usawa. Mistari ya rangi ya machungwa inapamba kisanduku hicho na upande wa kulia kuna maelezo ya faida zake.

Kifungashio cha bidhaa ya lishe kinang'aa kwa rangi ya buluu, chungwa na mistari ya manjano na samawati inayovutia macho upande ya mbele. Juu kabisa jina la chapa BIO NUTRITION limeandikwa kwa herufi kubwa na nyeupe, likiwa limewekwa kwenye sehemu ya juu ya rangi ya chungwa. Chini yake maandishi makubwa ya njano Vtamin D 3 yanaonekana kwa uwazi, yakiwa yamefuatwa na kipimo cha nguvu.

Mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa ya samawati anaonekana akitoa chanjo kwa mtu mwingine kwa kumdunga sindano begani. Mtu anayepokea chanjo amevaa shati jeupe na barakoa nyeupe akionekana mtulivu. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa waliovaa barakoa.

Mwanaume aliyevaa kofia na fulana zenye nebo ya shirika la afya duniani. Anaonekana akimpa mtoto mchanga matone ya kinywa, yanayoweza kuwa chanjo ya polio au virutubisho. Mtoto huyo anashikilia kwa uangalifu na mwanamke aliyevaa kofia ya njano.

Wanawake wawili wameketi ndani ya chumba, inayoonekana kuwa kituo cha afya. Mmoja akiwa amemshikilia mtoto mchanga, aliyevalia nguo ya milia ya waridi na nyeupe. Mwanamke huyo amevaa shati jeusi, lenye nukta nyeupe na anamwangalia mtoto wake kwa upole. Pembeni yake, mwanamke mwingine aliyevaa koti jeupe na miwani, anaonekana akitoa dawa au kirutubisho cha kinywa, kwa mtoto kwa kutumia chupa.

Mtoto mchanga, amelala ndani ya kiatamizi, akiwa amefunikwa kwa sehemu na kitambaa cha kijani, huku miguu yake midogo ikionekana wazi, mwanga wa juu, unaangaza kwa upole eneo hilo, ukisisitiza hali ya utulivu, na uangalizi, wa karibu.

Bango hili linaonyesha wito wa dharura wa kuchukua hatua ili kuzuia na kukabiliana na mlipuko wa surua na polio na limetolewa na shirika la afya duniani WHO na unicef. Kati ya bango picha inaonyeshana mikono ya mtu mzima, mwenye ngozi nyeusi akimdhibiti mtoto kwa kumdodeshea dawa mdomoni.

Kundi la watu wazima na watoto linaonekana likishiriki kwenye shughuli ya usafi au ukusanyaji wa taka katika eneo la wazi wengi wao wamevaa barakoa usoni . Mwanamke aliye vaa kofia ya kijani shati jeupe suruali nyeusi na viatu vyenye rangi mbali mbali ameonekana akiinama akijaza mfuko wa takataka kwa kushirikiana na mtu mwingine.

Mtoto mchanga amelala kitandani, ndani ya chumba cha hospitali, akiwa amevaa vazi jeupe na daiper . Mwili wake umeunganishwa na baadhi ya mirija, ya tiba, ikiashiria uangalizi wa karibu wa kiafya. Amefunikwa na shuka, yenye mchanganyiko wa waridi, na kahawia.

Watoto wanne wameketi sakafuni juu ya mkeka wa kufuma wenye rangi angavu wakizunguka kitabu wakionekana wakisoma. Mmoja wao anaelekeza kwa kidole kana kwamba anaeleza kitu huku wengine wakitazama kwa makini.

Watoto wawili wanatumia kituo cha kunawa mikono cha umma. Mtoto aliyekaribu ni kijana mdogo, amevaa barakoa na sweta jeusi. Anayoosha mikono yake chini ya bomba la maji. Mtoto mwengine, msichana, amesimama nyuma yake. Pia amevaa barakoa. Kituo cha kunawa mikono kina rangi angavu kijani, na samawati.

Hili ni kundi la watu, likiwa limekusanyika kwenye ukumbi wenye nguzo za matofali. Wanawake wazima na watoto wachanga wapo, baadhi wakiwa wamebeba watoto mgongoni au mikononi. Mwanamke mmoja ameketi akiwa ameshika mtoto mdogo mikononi.

Mtoto mchanga amelala juu ya blanketi ya miraba yenye rangi ya kijani na nyekundu juu ya kitanda akiwa amevaa fulana ya waridi na suruali yenye michoro ya kuvutia. Mikono miwili ya mtu mzima labda mzazi au mlezi inamshika kwa uangalifu.

Mtoto mdogo ameketi mbele ya mwanamke aliyevaa gauni la pinki na kitambaa cheupe kichwani ambaye anamshika kwa uangalifu akimchunguza. Mwanamke huyo anaonekana kuwa na mtazamo wa huruma na umakini, akielekeza macho yake kwa uso wa mtoto.

Mkono wa mtu umeinua chupa ndogo ya chanjo ya matone ikiashiria kuwa chanjo ya polio. Chupa ina kioyevu cha rangi ya kahawia machungwa na imebandikwa lebo nyeupe iliyoandikwa maandishi.

Mtoto mchanga amelala chale kwenye kitanda kilicho na blanketi la waridi lenye duara za samawati na zambarau. Amevaa nguo fupi nyeupe na diaper . Anaonekana anasinzia au amelala. Mdomo wake umeachama kidogo. Mikono miwili ya mtu mzima yenye ngozi nyeusi iko juu ya mtoto ikimshika au kumhudumia kutumia kitambaa au pamba.

Mtu aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga ikiwa ni pamoja na barakoa, miwani ya kinga na glavu nyeupe. Anachukua sampuli kutoka kwa mtoto mdogo kwa kutumia kijiti chenye kwamba kinachoelekezwa kwa mdomo wa mtoto. Huenda kwa ajili ya afya kama vile kipimo cha virusi.

Mtoto mchanga amelala kitandani, amefunikwa na blanketi jeupe na amevaa kofia nyekundu na nyeupe yenye maua madogo. Mkono wa mtu mzima mwenye ngozi nyeusi unamshika mtoto kwa upole. Mandhari inaonyesha tukio la hospitalini baada ya kujifungua.

Mwanamke anayeonekana kuwa mama amemshika mtoto mchanga kifuani mwake huku akimnyonyesha. Amevaa nguo ya rangi nyingi zenye mchanganyiko wa kijani na manjano. Karibu nao, mtaalamu wa afya aliyevaa nguo nyeupe na kofia ya samawati ya matibabu anamshika mtoto mguuni akionekana kumchunguza au kumpa chanjo.

Katika mazingira ya kliniki au kituo cha afya. Watu wameketi wakingoja huduma. Mbele kabisa kuna mwanamke wa kiafrika ameketi akiwa amemshika mtoto mchanga kwa upendo. Amevaa nguo yenye mchanganyiko wa rangi za machungwa na zambarau.

Mikono miwili imekaribiana kwenye mazingira ya nje yenye mimea na udongo. Mkono wa kushoto unaovaa glavu nyeupe za matibabu unashikilia kifaa kidogo cha kuchukua sampuli ya damu ambacho kinaguzwa kwenye ncha ya kidole cha mkono mwengine.

Mtoto mchanga amelala chali akiwa anapokea chanjo ya mdomo. Mtu mzima anashikilia kidosi kidogo na kumtilia matone kinywani. Mtoto huyo amevaa kofia la rangi ya waridi, yenye masikio madogo, akiwa amefunikwa kwa blanketi lenye rangi tofauti.

Mwanamke aliyevaa barakoa pamoja na fulana ya rangi nyekundu na nyeupe. Amesimama karibu na mabomba ya maji akitumia simu yake ya mkononi. Chini yake, kuna chupa kadhaa za plastiki za njano zinazojazwa maji kutoka kwenye mabomba hayo.

Hili ni eneo la nje ambapo watu wanachota maji. Kuna jengo dogo, la rangi ya samawati ambalo linaonekana kama kituo cha kuchotea maji. Watu, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa wanaonekana wakijaza makopo ya manjano ya maji kutoka kwenye vituo vya maji vilivyo kwenye jengo hilo.

Kifaa cha mazoezi ya viungo, kina fremu ya chuma ya rangi ya fedha na sehemu ya kukalia ya kuegemea mgongo zilizofunikwa kwa ngozi au vifaa vingine vyeusi. Kimeundwa kwa ajili ya mazoezi ya kuinua uzito hasa kwa misuli ya mabega, kuna sehemu mbili za kushika uzito.

Kifaa hiki cha mazoezi kimeundwa kwa fremu imara ya chuma ya rangi nyeusi, kikiwa na sehemu ya juu iliyopinda kidogo kwa ajili ya kueka mikono wakati wa mazoezi. Ngozi nyeusi imefunika eneo hili ikitoa faraja na mkao mzuri wa mtumiaji.

Mchezaji wa mpira wa kikapu ameketi sakafuni katikati ya uwanja akiwa ameshikilia mguu wake wa kushoto kwa mikono miwili kana kwamba ana maumivu au anapumzika. Amevaa jezi ya rangi ya zambarau na njano na ngozi yake ni ya kahawia. Nyuma yake mchezaji mwingine anaonekana kwa sehemu.

Mchezaji wa mpira wa miguu amelala chini juu ya nyasi za kijani kibichi akiwa amevaa jezi ya samawati, soksi ndefu nyekundu na viatu vya michezo. Anaonekana kushikilia goti lake kwa mkono mmoja kana kwamba anamaumivu. Huenda ameumia wakati wa mchezo.

Mwanamume amekaaa kwenye mashine akifanya mazoezi ya kuongeza misuli ya miguu kwa kusukuma sahani za uzito zilizoambatanishwa kwenye mashine hio. Anatumia miguu yake kwa nguvu huku akizingatia mazoezi.

Seti kamili ya vifaa vya kujikinga vya rangi nyeusi, imepangwa vizuri kwenye uso wa wazi. Juu kushoto kuna kofia ya usalama iliyo na mashimo ya hewa na mikanda inayokutana chini ya kidevu. Kulia mwa kofia, pedi mbili za mikono au viwiko, zinaonekana zikiwa na kamba ya kufunga na plastiki ngumu ya ulinzi.

Mwanaume mwenye glavu nyekundu anapigwa ngumi usoni. Na uso wake umekunjamana kwa uchungu huku macho yake yakiwa yamefumba kutokana pigo hilo. Glavu ya samawati na nyeupe inayo mpiga inatoka kwa mpinzani mwenye ngozi ya rangi ya maziwa akionekana kutoa ngumi na nguvu kubwa.

Mwanamume aliyevalia shati jeusi na kifaa shingoni yuko katika uwanja akimsaidia mwanariadha aliyelala chali. Mwanariadha huyo amevaa mavazi meusi ya michezo na anaonekana kama anapata huduma ya tiba ya misuli au mazoezi ya kurekebisha mwili.

Fungu la ndizi changaa za kijani limechomoza kutoka kwenye shina nene la mmea wa ndizi, zikiwa zimepangwa kwa safu kathaa juu ya ua refu wa zambarau ulio kunja chini, majani mapana ya kijani kibichi yanazunguka fungu hilo, baadhi yakiwa yamechanika au yamekauka kingo zake.

Mti mkubwa umesimama wima ukiwa na matawi mengi yanayosambaa kwa upana. Majani ya kijani yametapakaa juu ya matawi, yakitoa kivuli na uhai. Shina la mti linaonekana kuwa kubwa na imara. Huku baadhi ya sehemu zake zikiwa na rangi tofauti au magamba yanayojitokeza. Anga ya buluu, ndio inaonekana nyuma ya matawi.

Mti mmoja wa papai umesimama wima katikati ya mazingira yenye kijani kibichi ukiwa umebeba matunda mengi ya kijani, yanayoning'inia kwenye shina lake la kati. Majani makubwa yamesambaa juu na pembeni yakitoa kivuli kidogo.

Mti mkubwa mwenye majani mengi, na mnene unasimama peke yake katika eneo la wazi. Huenda ni bustani au shamba. Jua liko nyuma ya mti, likiwa katika hatua ya kuchomoza au kushuka, na miale yake inapenya katikati ya matawi.

Kichaka kikubwa chenye majani mengi ya kijani kibichi kinaenea kila upande. Matawi yaliyofunikwa na gome la rangi ya kahawia yamepenya kupita majani yakionekana hapa na pale. Mwanga wa jua unapita kati ya majani ukitoa mwangaza mkali katika maeneo ya juu.

Matawi ya mti yamejaa majani mabichi yenye afya, yakining'inia juu huku matunda madogo ya kijani yaliyoundika kwa umbo mviringo yakionekana kushikamana kwenye matawi. Jua linapenya katikati ya majani likitoa mng'ao wa asili.

Mmea mkubwa unaovutia macho umejaa maua ya rangi ya njano yenye mashada marefu. Baadhi yao yakiwa bado yanachipuka. Majani yake mengi ya kijani kibichi, yamepangwa kwa mtindo wa jani kubwa lenye majani madogo madogo.

Mmea mrefu wenye majani membamba umesimama wima huku mwanga mkali wa jua ukimlika moja kwa moja kutoka juu ukitoa miale yenye mvuto wa kipekee. Majani ya rangi kibichi yanaonekana yakiwa yameinama kidogo labda kutokana na upepo au joto na jua.